Jengo kubwa la shule ambalo lilijengwa kando ya barabara huku kukiwa na maandishi kwenye ukuta uliyopakwa rangi nyeupe unaosomeka, Kenya National Coast Polytechnic, pia kuna watu wawili wamesimama kwenye mlango mkuu.

Kwenye ufuta uliojengwa na matofali yapo maelekezo kwenye kiubao kirefu kama ifuatavyo, In our school we obey the rules. We work as a team. We respect each other. We chase our dreams. We do healthy competitions. We follow instructions. We obey teachers. We keep time.

Kwenye uwanja zipo nyasi za rangi ya kijani na nguzo moja iliyoekwa karatasi ikiwa inaonyesha maelekezo upande wa kulia. Imeandikwa maneno kama ifuatayo, "High School Office".

Kwenye darasa, ukutani upo ubao wa rangi nyeupe. Chini yake kuna meza zilizopakwa rangi nyeupe za mbao, ambazo zimebeba tarakilishi nyeusi za muundo wa Dell.

Kwenye darasa ukutani pamebandikwa ubao wa rangi nyeupe uliogawanywa sehemu na maandishi yakiwa yameandikwa kama ifuatavyo, Venue postpul, date 14.03.2025.

Kwenye meza ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe. Juu yake zipo tarakilishi mbili nyeusi na kando yake ikiwa ni vitabu na madaftari.

Mwanamume, mwanamke wawili waliovalia sare za Kenya wameinua bendera na kuiweka nyuma ya migongo yao, wanafurahi na kutabasamu ushindi wao.

Kwenye mandhari ya shule maegeshoni ni magari, kuna mwanaume mmoja aliyeshikilia vyuma viwili anapita na mjengo umeandikwa, The Nyali School.

Juu ya meza ya mbao kipo kitabu. Juu ya jalada yapo maandishi na mchoro ya watoto na mwalimu. Maandishi ni kama yafuatavyo, Health Safety and Manners, Reader Two.

Kwenye uwanja wapo wachezaji watano na kocha. Mmoja ameupiga mpira kuuelekeza kwa mwenzake.

Mwanaume mmoja aliyesimama mbele ya kipaza sauti akiwa amevalia suti mkononi ameshikilia kitambara cheupe, nyuma yake ni karatasi iliyo na maandishi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kugawanywa sehemu tofautitofauti. Kuna faili zilizowekwa juu yake huku zikiwa za rangi nyekundu, nyeusi, ya njano na ya samawati.

Kwenye uwanja ulioshinikiza nyasi za rangi ya kijani kibichi yapo maua yaliyopandwa na kando yako ikiwa ni nyumba iliyojengwa kutumia matofali na paa la mabati.

Kwenye nyumba iliyojengwa kutumia mabati na ukuta wa matofali, yapo maandishi nyuma yake kama, Amani Primary School, Honorable Ramadhan S. Kajembe Block.

Kwenye ukuta wa shule uko na geti na maandishi yameandikwa kama yafuatayo, Ministry of Education Likoni Mixed High School, Education is the Treasure of the Heart.

Kwenye ukuta uliobandikwa kibao kilicho na maandishi kama yafuatayo, Jefer Nursery Primary School Knowledge is power yupo mwanaume mmoja anayeijaza maji kupitia mfereji.